Katika soko huru, wanawake tofauti wachuuzi wanauza aina tofauti ya matunda ikiwemo; machungwa, parachichi na kadhalika. Wanawake wengine wanaonekana kuwa wanunuzi ambao wamekuja kununua bidhaa hizi.

Bango hili la kampuni ya bima iitwayo Amaco, ina maandishi ya kuonyesha kwamba wanashughulikia maisha ya watu wakiwa wameumia au wakiwa na tatizo kama hizo za ajali. Maelezo yao yanaonyesha jinsi ya kuwafikia. Kwenye picha, mwanamume aliyeumia anashikwa mkono na mtoto wake.

Katika bango hili la kutoa maelezo kuhusu kampuni ya Madison ya kutoa bima kwa afya na bima za maisha ya kawaida. Kuna msichana anayeonekana kuwa ameumia mkononi huku akiwa na furaha kuonyesha kwamba amepata bima.

Katika uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi, gari tano zimeegeshwa, mbele ya gari ya samawati kuna mwanamume amesimama, nyuma kuna miti ndefu, chini yao kuna wanaume watatu.

Katika hii programu ya mtandao, kampuni ya KopoKopo inawaalika watu kujisajili kwa kuweka jina na nambari ya siri ili kuweza kupata mikopo ya kihela ya kuendesha biashara.

Hili ni duka la mafuta na mapambo. Duka hili pia ni la kusuka wateja, huku pia kuna huduma za kampuni ya M-Pesa, kuashiria kwamba kuna kutoa na kuweka pesa katika duka hili.

Hii ni soko huru ambapo wachuuzi na wanunuzi hutangamana, ili kuuza na kununua bidhaa kama vile nyanya. Nyuma yao kuna vijisanduku ambazo hutumika kubeba bidhaa hizo.

Hili ni soko huru la mboga. Msichana aliyevalia long'i na fulana ananunua mboga kutoka kwa mwanaume aliyevalia fulana nyeusi. Hapa mboga inauzwa kwa wingi. Mboga ni chakula kinachohitajika katika mwili wa binadamu, hivyo basi, inafaa kuunganishwa katika orodha ya vyakula.

Kwenye uwanja safi wenye nyasi ya kijani kibichi, imesimama gari ndogo yenye rangi nyeusi ,kando yake kuna gari nyingine ndogo ya rangi nyeupe.

Hili ni duka la biashara ambayo inashughulikia mambo mengi ya kifedha ambapo kuna ubadilishaji wa pesa kutoka nchi hii hadi nchi za nje. Kunayo huduma za M-pesa ambapo mtu anaweza kuweka au kutoa pesa katika duka hili, na bado kuna kutuma pesa kutoka nchi hii hadi nchi za ng'ambo au kupokea vile vile.

Ndara au malapa ni viatu vinavyovaliwa na wanawake. Hapa mchuuzi anaonekana akiuza ndara zake, akizieka katika utofauti wa rangi zao na urembo zao. Mchuuzi mwenyewe amevalia shati nyeupe na kaptula ya samawati.

Duka hili la maonyesho ya magari imetengenezwa kwa kutumia vioo, ili kuwezesha wanaopita nje au wanaotaka kununua kuona na kuvutiwa na magari haya. Magari haya ni tofauti kwa rangi na nembo za kampuni zilizozitengeneza, hapa uko na uwezo wa kuona na kuuliza na kununua gari yako.

Hili ni duka ndogo lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Kwenye ukuta imechorwa jina M-Pesa, kuashiria kwamba hiki pia ni kituo cha watu kuja kutoa na kuweka pesa zao kwa njia ya rununu. Mbele yake kuna mwanamume anayetembea huku amevalia magwanda rasmi ya kazi.

Mtumizi wa simu ameshika simu yake ambapo amefungua programu ya m-pesa ambapo ako na chaguo la kutuma pesa, kutoa, kununua data au kuweka pesa hizo. Pia, kulipia ada na kuangalia salio lake.

Kwenye simu ya rununu nyeupe, mtu anatumia huduma za M-Pesa, kutoa au kuweka pesa, ilhali mkono mwingine umeshikilia pesa kwa ishara ya kumpa au kupokea hela hizo.

Haya ni magari madogo kutoka kwenye kampuni tofauti. Gari zenyewe ni za rangi tofauti zikiwemo nyeusi na nyeupe, Gari hizi zimeekwa katika uwanja ili uonyeshwe kwa wanaohitaji au wanaotamania kuyanunua ili waweze kuona, kuulizia na hata kununua gari hizi.

Mwanamume huyu aliyevalia suti rasmi ya rangi ya samawati, akiwa anawaonyesha mwanaume na msichana kitu fulani katika simu yake. Wanaume hawa wawili wanaonekana wakiwa wanatabasamu huku msichana akiwa ameingiza mkono mfukoni akiwa anatizama pia.

Katika kiwanja kinachoonekana kuwa maegesho ya magari, siku ya sherehe au tukio fulani, kuna gari ndogo nyeusi ya aina ya Vitz, ambayo kando yake kuna gari nyingine ndogo, pembezoni kuna gari zingine tatu, kisha wanaonekana halaiki ya watu wanaosherehekea au kutazama tukio fulani.

Duka hili linatumika kuuza bidhaa za kawaida kwa kiwango cha chini. Milango ya duka hili imepambwa kwa kupakwa rangi ya kijani kibichi, ambapo imeandikwa jina M-Pesa kwa rangi nyeupe kuashiria kwamba katika duka hili wanafanya biashara ya kubadilisha, kuweka na kutoa pesa kwa njia ya M-Pesa.

Pesa hizi za noti ni za shilingi mia moja za nchi ya Kenya. Kwenye pesa hizi, kunayo picha ya rais mwanzilishi wa taifa hilo, Mzee Jomo Kenyatta. Pesa hizi ni za kitambo na tayari zilishatolewa katika matumizi ya nchi hiyo.

Hili ni bango lililoandikwa na kampuni ya bima ya Jubilee. Katika bango hili, kampuni hiyo ya Jubilee inaleta bima mpya inayoweza kumsimamia mtu, kwa kiasi cha ada kidogo ya mia tano kwa mwezi. Hii ni bima mpya kwa kampuni hiyo ya Jubilee.

Duka ya jumla ni ile inayoweza kuuza au kutoa bidhaa kwa idadi ya juu. Duka hili pia liko na nembo ya M-pesa kumaanisha kwamba, kuna huduma ya kutoa na kuweka pesa hapa kutumia kampuni hiyo.

Hili ni duka la kuuza maziwa, duka hili lina mashine ambayo ina uwezo wa kupima maziwa kulingana na pesa ya mnunuzi, duka hii imepambwa kwa michoro ya ng'ombe wa maziwa.

Katika soko huru ya matunda ambapo wachuuzi na wanunuzi wanatangamana, mnunuzi kijana aliyevalia shati nyeupe anachagua matunda. Matunda yaliyoko hapa ni kama vile maembe na ndizi na mengineyo.

Hizi ni mapambo zilizotengenezwa kwa shanga kwa njia ya kiafrika. Mapambo hizi zinaeza kutengenezwa na kuuzwa kwa bei ghali kwa watu wa nje ya nchi. Mapambo hizi pia huwezesha watu kung'aa na kuwa na mwonekano wa kiasili.

Duka hili ni la kuuza bidhaa kwa kiwango cha wastani. Duka hili pia mlangoni pamepakwa rangi ya kijani kibichi yenye nembo ya M-pesa, kampuni inayosaidia wateja katika kuweka, kutuma na kupokea hela kutoka kwa watu wengine. Mbele ya duka kuna pikipiki iliyosimamishwa.

Kwenye duka la kuuzia maziwa pamoja na bidhaa zinazotengenezwa kutokana na maziwa, pia ice cream na maji. Kuna mwanamume aliyevalia shati nyeupe anayeonekana kuwa ndiye muuzaji katika duka hilo.

Katika duka la kuuza vitu reja reja, kuna majokofu ya kuweka soda na inaonekana mipira inauzwa pamoja na mitungi ya maji. Kando yake kuna wanaume wawili wameketi wanaonekana kupiga gumzo.

Sehemu hii ya kifedha, hutumika katika ubadilishanaji wa kifedha, kutoka nchi za ng'ambo. Vilevile hutumika katika kutuma au kupokea pesa kutoka nchi hizo za nje.

Hii ni ukurasa katika programu maalum ya rununu almarufu Mpesa App ambayo uonyesha zalio la baki ya pesa yako kwenye akiba na pia inaonyesha jinsi ulivyotumia pesa kwa kuweka au kuondoa.

Hii ni jumba ambalo ina milango mitatu inayotumika kwa njia ya biashara au kama maduka. Duka la kwanza mlango wake umefungwa na umepakwa rangi nyeupe. Mlango wa pili uliofunguliwa ambayo ni ya kuuzia maziwa kuna kijana amesimama amejishikilia huku akiegemea mlango huo.

Kwenye soko huru, viatu vimepangwa kwa ustadi, vingine vimening'inia juu. Huko mbele mwanamke anaonekana kuwa ameketi anauza. Viatu vyenyewe vinaonekana kuwa vya mwanaume.

Hizi ni pesa aina ya noti zenye thamani ya shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya. Kwenye pesa hizo, kunayo picha ya mzee Jomo Kenyatta ambaye ni rais mwanzilishi katika taifa hilo.

Huu ni uwanja wa maonyesho ya magari. Magari haya mapya yanaekwa hapo ili kuvutia wateja wanaokuja kutafuta au kuona aina za gari wanazohitaji kununua. Gari hizo huja sambuli tofauti kutoka kwa kampuni tofauti tofauti na rangi tofauti.

Katika meza hii ya kahawia, kunazo pesa za Kenya aina ya noti ambazo zimetofautishwa kwa shilingi mia tano, shilingi elfu moja na shilingi mia mbili. Shilingi elfu moja ni ya rangi ya kahawia, ilhali shilingi mia tano ni ya kijani kibichi, huku shilingi mia mbili ni ya samawati.

Pesa hizi za aina ya noti zilizoshikwa mkononi ni za nchi ya Kenya. Pesa hizi ndizo pesa kubwa kabisa katika nchi hiyo ya Kenya. Mtu huwa ana uwezo wa kutumia pesa hizi sokoni popote, bora ako nchi hii ya Kenya.

Gari hii kubwa ni ya aina ya trela .Gari hii hutumika kubeba magari madogo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa urahisi. Mbele yake kuna lori zingine mbili za rangi nyeupe.

Katika duka hili, kuna mashine inayoweza kupima na kuhakikisha idadi ya maziwa kulingana na pesa fulani ya mnunuzi. Duka hili pia linauza bidhaa zinazotokana na maziwa, na bado katika duka hili wanauza mayai pamoja na mikate na keki kulingana na chapa iliyopigwa kwenye ukuta wa duka hili.

Hili ni jumba la maonyesho na uuzaji wa magari ndogo, aina tofauti kutoka kwenye kampuni tofauti tofauti. Gari hizi zina rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe, nyekundu na kadhalika. Hapa mtu unaeza kuja na kununua au kuona, gari lolote lenye linakufurahisha.

Duka hili la maziwa limepambwa na kuchorwa ili kuleta muonekano ya kwamba ni mahala pa kuuza maziwa. Ndani ya duka hili, kuna mwanamke aliyeketi, mwingine akiwa ameshikilia sufuria iliyobeba maziwa ya mkini yaliyotoka kuchemshwa. Mlangoni kuna jiko ambapo iko na sufuria juu yake, inayotumika kuchemsha maziwa yasigande.

Hili ni gari ndogo kutoka kampuni ya Honda kulingana na nembo iliyoko mbele yake. Gari hili ni la rangi nyeupe. Gari hili limesajiliwa kwa nambari KCM 709 K.

Bango hili ni la kampuni ya bima ya Jubilee ambayo inatangaza kuwepo kwa bima mpya kwa wale wagonjwa ambao wanalazwa hospitalini. Wameweka namba na zile umuhimu zinazohitajika kujulikana kutokana na bima hiyo.

Bango hili lililoandaliwa na kampuni ya bima rahisi linaonyesha kuwa unaweza kuchukulia pikipiki yako bima kwa shilingi ya Kenya elfu mbili mia tano pekee. Katika bango hilo ,kuna wanaume wawili mmoja akiwa amevalia mavazi ya kiafrika akiwa ndiye mwendesha pikipiki hiyo akiwa amebeba mwenzake nyuma, mbele yao kuna pikipiki inayokuja.

Katika uwanja ulio wazi wenye nyasi za rangi za kijani kibichi. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa. Gari haya ni aina ya gari ndogo yaliyoegeshwa ili wenyewe kupata kuhudhuria au kuwa pamoja na wenzao katika tamasha au programu fulani. Nyuma yao kuna wanaume watatu huku wawili wao wakiwa wamevalia sare rasmi ya kuzilinda gari hizi.

Hili ni bango linalotoa maelezo kuhusu bima ya afya kutoka kwenye kampuni ya bima ya Imana. Kwenye bango hilo kunaye mwanaume na mwanamke wakiwa na mtoto wao katikati yao huku wakitabasamu.

Kulingana na maumbile, aliyesimama upande wa kushoto ni mwanamume kulingana na jinsi alivyovaa suti nyeusi na shati nyeupe. Upande wa kulia, ni mwanamke kulingana na jinsi alivyovaa na kupaka makucha aina ya mapambo ya wanawake. Anampa mwanamume huyo kifunguu ya gari baada ya ununuzi au baada ya makubaliano fulani.

Noti hizi kadhaa ni noti ya pesa za jamhuri ya Kenya za hapo awali kabla zijabadilishwa kuwa noti zingine tofauti. Noti hizi hazitumiki tena katika jamhuri ya Kenya. Katika noti hizi kunaye mwanzilishi rais Jomo Kenyatta picha yake ikidhihirisha kwamba yeye ndiye rais wa kwanza wa taifa hili la Kenya.

Hii ni duka la kuuza bidhaa za rejareja kwa wanunuzi. Mlangoni kumepakwa rangi ya kijani kibichi na nembo ya M-pesa, kumaanisha kwamba wanatoa huduma za kuweka na kutoa pesa ndani ya duka hili.

Kwenye bango la kutangaza bima ya afya. Mwanamke aliyevalia rinda nyeupe na nyeusi pamoja na mumewe aliyevalia shati nyeupe na kaptura nyeusi wanaonekana wakibeba mtoto wao kuonyesha hali ya afya.

Hili ni duka la kawaida ambalo linauza bidhaa kwa kiwango cha chini au kiwango kinachohitajika na mnunuzi. Mbele yake kuna mwanaume aliyevalia nguo ya samawati ambaye anaonekana kuwa ananunua bidhaa kutoka kwenye duka hilo. Duka hilo limepambwa mlangoni na neno Mpesa kuonyesha kwamba ni mahala pa kutoa na kueka pesa.

Gari hili ndogo ambalo ni la kutoka kwenye kampuni ya suzuki, limepakwa rangi nyeupe. Gari hili liko kwenye barabara likiwa linaendeshwa huku ikiwa na nambari ya usajili ya KDH 990J.

Wanaume wawili wameketi nje, huku wamevalia kofia, shati za rangi tofauti na kaptula. Wakiwa wamekalia kando ya duka yenye huduma ya M-Pesa na Airtel Money. Duka hilo hutumiwa kutoa huduma ya kutoa na kuweka pesa.

Duka hili lililopakwa kwa rangi nyeupe ni ya kuuzia maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa. Mnunuzi anaingia katika duka hili, ili kununua maziwa au bidhaa zitokanazo na maziwa zinazopatikana katika duka hili.

Hili ni bango la matangazo kutoka kampuni ya bima ya Anziano. Bango hili ni la bima la pikipiki. Hapa wanatangaza uwezekano wa mtu kuchukua bima hiyo ya pikipiki kwa mwaka au miezi sita, huku ikiwapa idadi au kiwango cha pesa wanayofaa kuweka. Bango hilo kuna pikipiki lililopigwa chapa la rangi nyeusi.

Hili ni soko huru ya kuuza matunda. Mwanamke aliyevalia shati nyeupe ni mmoja wapo ya wachuuzi katika soko hili huku anauza matunda kama vile nanasi, ndizi, machungwa na hata tikiti maji.

Hii ni soko huru ya kuuza matunda, ambapo wachuuzi na wanunuzi hukutana ili kuwauzia matunda hayo. Hapa kuna mahema yenye rangi tofauti tofauti ambapo, inawasaidia kujikinga dhidi ya jua.

Pesa hizi ni za noti ya shilingi elfu moja pesa taslimu ya Kenya. Pesa hii ndio kubwa zaidi nchini Kenya. Katika pesa hizi wamechora mchoro wa nyumba ndefu inayopatikana nchini humu ya KICC.

Katika kampuni iitwayo KopoKopo, ambayo inawahudumia wateja wake kwa kuwapa hela ya mikopo na mafunzo jinsi ya kutumia na kurudisha hela hizo. Wameeka picha ya mwanadada anayetumia simu yake, ili kufanya au kupata huduma za kampuni hiyo kupitia rununu.

Katika soko huru ya wazi ambapo wanunuzi na wauzaji wanakutana ili kununua na kuuza bidhaa zilizoko kwenye soko hilo. Hapa mtu huwa na uwezo wa kuchagua chochote ambacho anakitaka.

Hii ni gari kubwa aina ya trailer ambayo huwa na migurudumu mingi. Hutumika kusafirisha au kubeba gari ndogo. Gari hizo ni za nyeusi huku trailer yenyewe ina rangi ya samawati.

Katika soko la matunda, mwanaume mwenye kofia na shati nyeusi, ameketi, anaonekana akiuza matunda aina nyingi ikiwemo papai, machungwa, ndizi na kadhalika.

Katika jumba la kuonyesha magari, magari matatu yameegeshwa ili mnunuzi aweze kuona au kuchagua. Hapa pia mtu huwa na uwezo wa kuamua gari ya hesabu yake.

Duka hili la kiwango kidogo lina jokofu mlangoni. Jokofu hiyo iko na soda aina tofauti tofauti, ikiwemo nyeusi na ya rangi ya chungwa. Mbeleni kuna visanduku vilivyobeba viazi. Duka hili pia limepambwa kwa kuchorwa kampuni ya M-pesa. Kumanisha kwamba kuna kuweka na kutoa pesa ndani duka hili.

Mwanamke mwenye rinda nyeusi ndefu sana amesimama huku ameshika begi lake nyeusi na kufunika kichwa kabisa kwa kitambaa nyeupe na nyeusi. Kando yake kuna duka la kutolea huduma za kubadilisha na kuweka pesa almarufu m-pesa na huduma zinginezo.

Bango hili lililoandaliwa na Anziano Insurance Agency linaonyesha kwamba unaeza kuchukulia gari yako ya kibinafsi bima. Na pia, linaonyesha ada ya kulipia kwa mwezi mmoja ambayo ni elfu moja na kwa mwaka mzima ambayo ni elfu tano. Pia, kwenye bango hilo kuna gari lililochorwa hapo.

Pesa hizi za rangi ya kahawia aina ya noti, ni shilingi elfu moja ya nchi ya Kenya. Hizi ndio pesa kubwa kabisa kwenya nchi hiyo. Pesa hizi zinaweza kutumika kununua bidhaa mbaki mbali katika nchi ya Kenya.

Cheti hiki cha mamlaka ya mapato ya Kenya. Ni wakala wa serikali ya Kenya ambayo ina jukumu la kutathmini, kukusanya na kuhesabu mapato yote ambayo yanastahili serikalini.

Gari hizi ndogo zimepangwa katika yadi ya magari kwa minajili ya kuvionyesha na kuviuza. Gari hizi zimewekwa hapa ili mnunuzi awe na uwezo wa kuchagua na kununua gari kulingana na idadi ya pesa yake au mapendeleo yake.

Duka hili ni la kuuzia mayai katika kiwango cha juu. Hapa mtu huweza kununua mayai iliyojazwa kwenye vifusi vya mayai ndiposa aende auze au atumie nyumbani kwake. Mayai pia huwa na rotuba ya protini ambayo inasaidia katika mwili wa binadamu.

Nyanya zimepangwa katika crate au visanduku vya kupimia na kuuza nyanya. Hii inaashiria kwamba muchuuzi huyu anauza nyanya zake kwa jumla. Nyuma yake kuna wanaume wengine wamesimama kumwangalia. Wanaweza kuwa wachuuzi au wanunuzi.

Pesa hizi aina ya noti ni hela rasmi ya nchi ya Kenya. Kuna noti kadhaa za elfu moja na noti ya shilingi mia tano. Elfu moja ndiyo noti kubwa zaidi nchini Kenya. Noti hizi ni za kitambo ambapo nchi hiyo ilishabadilisha aina ya noti na kutupilia mbali noti hizi.

Hili ni duka la jumla ya kuuza maziwa kwa hali ya wingi. Duka hili linalomilikiwa na kampuni ya Mt. Kenya, inatoa maziwa na kusambaza kwa maduka madogo katika eneo hili.

Mwanamke aliyevalia shati ya waridi huku amefunga leso anatengeneza mapambo na vitu vya kiasilia huku akitumia shanga, anatengeneza vitu vinavyovutia watalii pamoja na wanunuzi wa kawaida. Vitu hivi hurembesha au vingine ni vya mavazi.

Katika bango la matangazo linautangaza bima ya ajali. Kuna msichana anayeonekana kuwa katika maumivu sana, huku katika bango hilo limeekwa number ambayo mtu anaeza tumia ili kujisajili ama kuwaongelesha kampuni hiyo ya bima ya ajali.

Duka hizi kubwa hutumika katika maonyesho na kuuza gari. Nyumba hizi hutengenezwa kwa vioo ukutani, ili kuwezesha mtu au mteja kuona gari kutoka nje. Hapa gari za kampuni tofauti na bei tofauti, huonyeshwa na kuuzwa kwa wanunuzi wanaozifurahia au kuzichagua.

Katika soko ya kuuza manguo, mwanaume mchuuzi amesimama pembeni, huku mwanamke akiwa anachagua nguo tofauti tofauti katika hali ya kununua. Mwanaume huyu anauza nguo aina ya sweta zenye rangi tofauti tofauti.

Bango hili ambalo ni la kampuni la bima la Madison, ambayo inatangaza ili watu waelewe umuhimu wa kuwa na bima ya kibinafsi na nambari za kufinya ili kupata au kununua bima hizo.

Hili ni duka la viatu zilizopangwa kwa ustaarabu ili kuleta mwonekano mzuri wa kuvutia kwa wanao kuja kununua. Pembeni kuna mwanaume aliyevaa sweta ya manjano, anayeonekana kukagua na kutafuta aina ya viatu inayomfurahisha ili anunue.

Baada ya nchi ya Kenya kubadilisha noti ya zamani, noti hii ya elfu moja ndiyo noti mpya ya nchi hiyo. Noti hii ndiyo noti kubwa zaidi ya kutumika katika nchi hii ya Kenya.